Daktari amevalia sare ya rangi ya samawati. Ameweka stetoskopu kwenye shingo lake, ana barakoa ya rangi ya nyeupe na miwani kwenye uso. Anamhudumia mtoto mchanga ambaye ametiliwa kwenye meza ya kuwahudumia wagonjwa. Kando yake kuna mwanamke ambaye anamngoja anapomhudumia mtoto.

Moto umewaka msituni na unajisambaza kwa haraka. Moto huu ni mkubwa sana. Watu wawili wamesimama hapo na wamevalia manguo maalum ya wazima moto. Wanafanya juu chini ili kuhakikisha moto huu umezimwa na kuzuia maafa.

Mwanamke amelala kwenye kitanda na anaonekana na madaktari wawili. Daktari mmoja ni muuguzi na anaonekana na tochi, ambayo anatumia kumulika mdomo wake. Daktari wa pili anachunguza mdomo wake kwa makini na amevalia manguo maalumu ya daktari ya kufanya kazi hospitalini. Pia amevalia barakoa na ameshikilia kitu ambacho anakitumia kwa mdomo ya mgonjwa.

Kuna wauguzi watano, wamevalia nguo ya rangi nyeupe na wamevalia barakoa kwenye uso. Mmoja wa wauguzi hawa anamhudumia mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti na anamtazama kwa makini. Kwenye meza kuna vifaa vinavyotumiwa katika upasuaji ama kusaidia wagonjwa. Na pia kuna watu wengine ambao wameketi wanangoja.

Madaktari wako kwenye chumba cha upasuaji. Wanamfanyia upasuaji mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Madaktari hawa wote wamevalia manguo maalum ya hospitali. Wamevalia mabarakoa, mwingine amevalia pia miwani na wote wamefunika nywele vizuri.

Kuna vitanda vingi vimetiliwa chini ya hema. Vitanda vingine viko na wagonjwa na vingine viko tupu. Pale juu pia kuna televisheni ambapo wagonjwa wanatazama habari na kuna muuguzi ambaye anatembea akitoka upande mwingine akikuja upande huu.

Kuna ajali imetokea baina ya lori moja na ingine ya kubeba petroli. Watu wengi wamekusanyika hapo ili kusaidia kuzima moto. Mmoja wao amevalia shati ya rangi ya nyekundu na ameshikilia pipe ambayo anaitumia kumwagia maji kwenye moto huo ili kuzuia moto hio kuongezeka. Moshi pia iko nyingi na vitu vingi vimechomeka.

Mwanamke mmoja ambaye ni mama, ameketi kwenye kiti na ameshikilia mtoto wake kwenye paja lake. Mama huyu amevalia balakoa na pia muuguzi amevalia balakoa. Muuguzi amevalia sare maalum ya wauguzi na pia amevalia balakoa na ameshikilia sindano mkononi. Anamwekea chanjo mtoto huyu mchanga.

Mwanamke mmoja ambaye ameshikilia mtoto mkononi, ameketi kwenye kitanda hapo hospitalini na anamwangalia mwanamke mwingine ambaye anamuongelesha. Mwanamke ambaye anaongea amesimama pamoja na wanawake wengine pia wanaume na wote hawa wanamtazama mama huyu ambaye amebeba mtoto mkononi.

Chupa ya kwanza una kifuniko ya rangi ya kijivu. Na una maanishi ambayo imeandikwa kwa rangi nyeusi. Ni chupa ya chanjo. Chupa ya pili pia ni chupa ya chanjo, na umeandikwa measles, mumps, and rubella virus vaccine , na pia unakifuniko ya rangi ya samawati. Kando yao kuna boksi ambayo una rangi mbili, rangi nyeupe na rangi ya samawati, na unamaanishi kwa rangi nyeusi.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti amevalia shati na ameekelea mkono wake kwenye meza. Anamtazama kwa makini daktari ambaye amesimama mbele yake. Daktari anamuelezea vitu kuhusu afya ya uzazi na ameshikilia chombo ambacho anatumia kumuelezea mgonjwa huyu kwa makini ili kuzuia kutoelewa.

Muuguzi ambaye ni wa umri wa makamo kidogo ameweka miwani kwenye shingo, mkononi ameshikilia sindano. Kando yake kuna mtoto mdogo wa kike ambaye amevalia nguo ya kitenge. Mtoto huyu anaangalia mkono wake ambapo panadungwa sindano hii ambayo ni kama chanjo.

Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda na anahudumiwa na daktari. Daktari anayemhudumia amevalia barakoa. Amevalia pia manguo maalum. Amevalia glavu mikononi na kando yake kuna muuguzi mwingine ambaye pia amevalia barakoa na pia ana glavu mikononi.

Kuna mafuriko, kutokana na mvua mingi kunyesha. Watu wanang'ang'ana kuvuka mahali hapo, ambapo pameja maji nyingi ambayo pia ni chafu. Watu wanne wanavuka, wengine wanaenda upande mmoja pamoja, na wengine wanaenda upande mwingine. Wanaoenda upande huu, wamebeba viatu vyao mkononi na wanajaribu kuvuka na kuzuia kubebwa na maji.

Mtu mmoja amesimama katikati ya shamba. Shamba hii Iko na mimea tofauti tofauti na limepandwa kwa utaratibu. Mtu huyu amevalia manguo maalum ili kuzuia kupatikana na kemikali na ngozi yake. Amevalia glavu, amevalia gambuti pia amevalia miwani. Mgongoni amebeba mitungi ambao uko na dawa, ambayo anapulizia mimiea hii.

Mwanamke wa kwanza amevalia sare ya serikali na anaongea, kando yake kuna mwanamke wa pili ambaye amevalia tu kawaida, na pia kuna mwanamume ambaye anamtazama mwanamke huyu wa kwanza, kuna mwanamke wa tatu ambaye pia amevalia sare ya serikali na yeye pia anamtazama mwanamke wa kwanza ambaye anaongea. Mbele yao kuna mandoo ambayo pia yamewekewa tap ya kunawa mikono.

Watu wengi wamesimama na wanamtazama mwanamke mmoja ambaye ni mama ameketi kwenye kiti. Mama huyu ameshikilia mtoto wake kwenye mikono na pia amevalia barakoa kwenye uso. Anahudumiwa na muuguzi ambaye amevalia sare ya serikali pia na mkononi akona chanjo ambayo anatia kwenye mdomo ya mtoto huyu mchanga. Nyuma yao kuna watu wengine ambao pia wamevalia sare ya serikali na mmoja wao anapiga picha.

Mwanamke ameshikilia chupa, chupa yenyewe ni chupa ya dawa na imeandikwa doctor Abdela herbal medicine na pia covid cure kwa lugha ya kimombo ambao unamaanisha ni tiba ya covid . Aliyeshikilia chupa hizi amepaka vidole rangi nzuri na pia amevalia pete mkononi.

Muuguzi amevalia miwani na barakoa kwenye uso, na mkononi ana sindano na chupa ya chanjo. Sindano hii anatumia kutoa chanjo kwenye chupa. Nyuma yake kuna watu wengi ambao wamepanga foleni wanangoja kuhudumiwa. Mmoja wao amevalia barakoa ya rangi nyeusi.

Kuna mikepe minne. Mikepe hizi zote ni vya virutubisho. Mkepe wa kwanza unaandikwa zero sugar vitamin D3 . Mkepe wa pili, umeandikwa achievable vitamin D3 . Mkepe wa tatu umeandikwa vitamin D3 portance . Mkepe wa nne, umeandikwa pure vitamin D . Mikepe hizi zote nne zina vifuniko vya rangi tofauti. Miwili vina rangi nyeupe, moja una rangi ya samawati na mwingine nyeusi.

Ni nje, ya Ahero county hospital . Kwa lugha ya Kimombo, ama hospitali ya Ahero County . Hospitali hii imepakwa rangi nyeupe na hapo nje kuna maji nyingi, kuna mafuriko kutokana na mvua nyingi kunyesha. Pia kuna hema hapo nje, ambayo ni wa rangi wa samawati na nyeupe. Hema hii imevurugika kutokana na maji nyingi.

Kuna madaktari watatu wanafanya upasuaji kwa mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda, na kuna daktari amevalia sare ya rangi ya kijivu na barakoa. Wa pili amevalia kofia ya rangi ya samawati na barakoa watatu ni Mwanamke na amevaa kofia na pia barakoa usoni. Madaktari wote hawa wamevalia nguo za upasuaji.

Wanawake wawili wameketi kwa viti vya plastiki. Mmoja amevalia shati ya kala yellow na pia amevaa mask ya bluu kwa uso. Pia ako na miwani. Mbele yake kuna mwanamke ambaye amevaa shati ya kala buluu, amebeba mtoto kwenye paja lake, ana msikiliza mwanamke ambaye amevalia mask .

Watu ni wengi hapo, mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti, na amishikilia mtoto mkononi. Mtoto huyu anaonekana na muuguzi, ambaye pia ni mwanamke, na ameinama akimhudumia mtoto huyu. Mwanamke huyu, muuguzi, amevalia sare ya hospitali, na pia kando yake kuna mwanamke mwingine, ambaye pia amevalia sare ya hospitali.

Mkono wa mtu umevalishwa glavu wa rangi nyeupe. Mkono wenyewe umeshikilia chupa ambayo ni chupa ya chanjo, umeandikwa Vaccine . Kando yake kuna sindano ambao pia umefunguliwa, sindano wenyewe una rangi nyeupe na pia una rangi mwingine wa kijani hapo juu.

Mwanamke mmoja ameketi ,amevalia shati nyeupe na ameshikilia chupa mkononi , anamtazama kwa makini mwanamke wa pili ambaye amesimama juu ya kiti, anatabasamu, yeye pia amevalia shati nyeupe, mkononi ameshikilia chupi ya ndani, ambayo anatumia kuwaonyesha wanaomtazama jinsi ya kutumia sodo.

Mwanamke wa kwanza amevalia shati ya rangi ya samawati. Mkononi ameshikilia ndoo ambayo anatumia kuchota maji akiyamwaga nje. Mwanamke wa pili, pia yeye anachota maji akimwaga nje ila anatumia beseni. Wote wawili hawa wamevalia barakoa usoni. Inaonekana kumefurika, kwani kuna maji kila mahali.

Daktari wa meno ni mwanamke ameketi kwenye kiti usoni amevalia barakoa na amevalia mavazi maalum ya madaktari, mkononi ameshika chombo ambacho anakitumia kumfunza mgonjwa wake. Mgonjwa wake ni mwanamke ambaye amefunga buibui wa rangi ya samawati na amevalia nguo ya rangi nyeusi na ana mtazama daktari wa meno kwa makini.

Mkebe wa dawa ya miti shamba ambao umeandikwa ngiri sugu umewekelewa mahali ambapo ni wa rangi ya nyekundu. Mkebe huu una kifuniko wa rangi ya nyeupe na una karatasi wa rangi ya kijani.

Watu wawili wamesimama, watu hao wawili wamevalia sare ya serikali na kando yao kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia shati ya rangi nyekundu na ameshika mtoto mkononi. Anamwangalia mtoto mwingine ambaye ni mdogo, amesimama pia. Mtoto huyu ambaye amesimama anahudumiwa na mwanamke mwingine ambaye amevalia shati ya rangi ya manjano na kofia ya samawati. Yeye pia ameketi.

Mtu amepiga goti moja chini, mtu huyu amevalia manguo maalumu za kuzuia kupatwa na maradhi ama kuingiwa na uchafu, ameinama na ameshikilia kwa mkono wake kibuyu moja ambao ni wa rangi nyeupe kuna vibuyu vingine ambavyo vimeekelewa hapo na ambazo zinatumiwa kusafisha ili kuzuia maradhi kutokea.

Chupa mbili zimeekelewa pahali juu. Chupa hizi ni chupa za chanjo na zimefunikwa vizuri kwa vifuniko vya rangi ya samawati . Chupa zote mbili zimeandikwa measles, mumps and rubella virus vaccine na nyuma kuna boksi ambayo ni rangi nyeupe na samawati chini.

Daktari amesimama, daktari huyu amevalia sare maalum ya madaktari ya kufanya kazi hospitalini. Amevalia pia miwani, saa na glavu mkononi. Anamhudumia mgonjwa ambaye amewekelewa kwenye kitanda cha wagonjwa. Mgonjwa huyu amefunikwa kwa kitambaa kubwa cha rangi nyeupe.

Mwanamke wa kwanza ameketi kwa kiti. Mwanamke huyu amevalia kitamaduni ya kimaasai. Amevalia shanga nyingi shingoni na pia mkononi ameshikilia mtoto ambaye amefunikwa leso nyingi. Anamtazama kwa makini mwanamke wa pili ambaye amevalia barakoa, ana miwani na pia amevalia labcoat ya rangi nyeupe. Mkononi anaonekana ameshikilia sindano na chanjo.

Watu wanne wamesimama wanamtazama kwa makini mtu wa tano ambaye anapulizia dawa. Mgongoni kuna mtungi amebeba ambayo ni wa rangi wa buluu na anapulizia dawa chini ambapo kumetandikwa kitu. Watu hawa wote wamevalia manguo maalum ya kuzuia maradhi na kuwakinga kutokana maradhi.

Chupa tatu zimesimamishwa, chupa ya nne imeanguka. Chupa zote hizi nne ni za chanjo. Chupa zote zimeandikwa kwa maandishi ya rangi nyeusi na mengine pia ya samawati na yameandikwa measles, mumps, rubella virus vaccine kwa lugha ya kimombo. Kando yao kuna sindano mbili ambayo imelazwa hapo chini na upande huu mwingine kuna vifuniko vya rangi tofauti kama samawati pia na manjano.

Mwanamke mmoja ameketi kwa kitanda cha hospitali. Amevalia shati nyeupe na amebeba mtoto mchanga mkononi. Kando yake kuna mwanamke wa pili ambaye amesimama na ameshikilia bidhaa tofauti kama blanketi, neti ya kuzuia mbu, na mwanamke huyu amevalia koti ya rangi nyeusi.

Mwanamume mmoja amesimama anamwangalia kwa makini mwanamume wa pili ambaye ameketi. Mwanamume ambaye amesimama amevalia shati ya color white na chini yake kuna shati nyingine la color blue . Mwanamume ambaye ameketi ameshikilia bakuli fulani chini ya sikio lake na kando yake kuna mwanamke. Mwanamke huyu amesimama amevalia gloves mkononi na ameshikilia tube ambayo imeelekezwa kwa sikio ya mwanamume ameketi na amevalia shati ya color blue .

Mschana wa kwanza umevaa shati ya black na skati ya red , na kwa kiuno amefunga kitambaa ya yellow . Mkono yake mmoja umeshikilia container ya green , na mtungi ingine ya yellow . Hapo juu kuna mschana wa pili, amevaa shati ya black na skati mrefu iko na Parten ya red na white . Kwa mkono yake, akona vibui mbili, na zote ni kala yellow . Mschana wa kwanza amesimama kwa shimo yenye kona maji.

Mwanaume mmoja ambaye ni mzee ameketi. Wanaume wengine wawili wamesimama. Aliyeketi amevalia kofia na pia akona viatu vya black .Anapimwa temperature na mwingine ambaye amesimama na amevalia uniform ya blue na scarf ya yellow kwa kichwa. Huko kando kuna mwanaume watatu. Amevaa mask ya red kwa uso na uniform ya blue .

Wanawake wanne watatu wamevalia shati za white ambazo zimeandikwa World Hearing Day . Mwengine ameketi amevaa shati ya black ambayo iko na dots za white na ameshikilia bakuli fulani chini ya masikio. Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati ya white ameshikilia tube imeingizwa ndani ya sikio ya mwanamke huyo ambaye ameketi.

Watu wanne, wanawake watatu na mwanaume mmoja, wanawake wawili wamesimama nyuma ya mwanamme. Na mwanamke mwingine anamsaidia mwanamume kunawa. Wanawake kutoka kwa tanki ya Kala bluu. Watu watatu wamevalia mask mbili za grin na moja ya bluu, nyuma yao kuna kibanda ambayo imeandikwa Agent.

Chupa tatu zina kifuniko ya rangi ya green . Pia zina lebo ya color purple ambayo umeandikwa Mtiki nguvu za kiume. Ni dawa za kuongeza nguvu za kiume. Kando yao kuna mikebe mitatu. Yote iko na kifuniko ya colour white na pia uko na lebo wa colour green ambayo umeandikwa mkoko.

Mwanamke ambaye anafanya kazi kwenye sekta ya afya amevalia maski ya buluu kwa uso amevaa shati ya colour white na amevalia uniform ya serikali yenye rangi ya yellow na blue . Kwenye mkono wake ameshikilia chanjo, anatoa chanjo kwa kutumia sindano. Nyuma yake kuna mlango ambao umefunguliwa kidogo.

Mwanamke wa kwanza ako na nywele fupi amevalia lab coat ya white na ako na pen mfukoni, amevaa pia trouser ya black kando yake kuna mtungi wa buluu wenye uko na tap na kuna besheni ya buluu pia hapo chini, hapo kando kuna mwanamke mwingine amevaa uniform ya white na trouser ya pink pia ako na mask ya buluu usoni ,huku nyuma kuna mwanaume mmoja amevaa uniform ya askari.

Benmox Albendazole kwenye boksi ya rangi ya buluu. Supramax tablets kwenye mkebe wa rangi ya nyekundu, Supramaz tablets nyingine, kwenye satche ya rangi nyekundu. Alfamox Amoxiciline tablets kwenye boxi ya rangi ya buluu imefunguliwa iko nje. Tablets za dawa ziko hapo zimeekwa chini.

Chupa imeandikwa chanjo ya yellow fever . Imeshikilia na mkono ambayo amevaa gloves za colour green . Ameshikilia pia shindano yenye imefunikwa na iko huko nyuma. Chupa hii imefunikwa na kifuniko ya colour grey .

Kuna mafuriko. Maji ni nyingi sana ya colour brown .Kuna lori imeanguka na kuna nyingine huko mbele pia ya colour yellow imeanguka. Huku kando kuna miti nyingi sana yenye ikona matawi ya colour green na hapa kando kuna watu amabo wanapita. Wengi wao ni wanaume.

Kuna maji nyingi hapo chini, kuna mwanaume mmoja amebeba mwingine mgongoni anamvukisha kwa hiyo maji, huku nyuma kuna matawi nyingi na hapo kando yao kuna wanaume wengine wamesimama wanaangalia. Huko mbele pia kuna mwanamke mmoja ameshikilia kiuno, amevaa trouser na ameikunja hadi juu.

Kibanda kimesimamishwa na kimepangwa vizuri . Kuna shanga za aina tofauti tofauti ambazo zina rangi tofauti tofauti. Hapo chini kuna chupa nyingi sana ambazo zimepangwa vizuri kwa mstari. Chupa zote zina vifuniko vya rangi tofauti . Wanaume wawili wamesimama hapo mbele ya kibanda, wanaangalia kibanda hicho.

Ukuta zimepakwa colour orange . Kuna makabati. Kuna mataa tatu zimewashwa huko juu. Hapa chini kuna kitanda ambayo iko na magurudumu, iko pia na belt ya orange na pillow . Nje kuna gari ya white imepakiwa.